Aliyekua mkuu wa majeshi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana akiwa ameshika katika mkono wake wa kulia Biblia, kando yake upande wa kulia anaonekana jaji mkuu, upande wake wa kushoto anaonekana bibi yake na nyuma yao kuna watu ambao wamesimama waki .